Madawati mengi yanaonekana ndani ya chumba moja kinachokaa kama chumba cha kupokea mafunzo ya tarakilishi, kuna ndirisha pia ubao, curtain ndani ya chumba hiki, tarakilishi pia zinaonekana upande wa ukuta, tarakilishi hizi ni kama za kupeana mafunzo.

Mlango wa mbao uliopakwa rangi, mlango huu uko na pata wa kufungua mlango huu na kuufunga. Juu ya mlanho huu umeandikwa kidato cha kwanza R, hii inamaanisha ni chumba cha kupokea mafunzo au ni chumba cha kufundishana na ni kidato katika shule ya sekondari.

Ubao ulioandikwa upya nne moja. Kuna wanariadha wanaonekana wamelala chini. Wanariadha hawa ni wawili, wa kiume. Huyu mmoja aliyeinama anaonekana ni kama anajaribu kumsimamisha huyu mwanariadha mwingine aliyeanguka chini, pengene kutokana na kukimbia aliyokimbia.

Rula ndefu inaonekana ya rangi ya machungwa. Kuna maandishi yalioandikwa kwenye ubao, maandishi hayo ni kama vile a, b, c, d, na mengine mengi, pia kuna mwezi na mwaka, pamoja na siku imeandikwa kwenye ubao hio.

Katika chumba hiki ni chumba cha kupatia mafunzo ya kompyuta maana kuna tarakilishi inayoonekana iko juu ya meza. Tarakilishi hii ni ya kufunza watu mambo mengi yanayoendelea hapa duniani au hata jinsi ya kuitumia.

Madawati mengi yanaonekana katika chumba hiki pamoja na dirisha iliyo na kateini .Ndani ya chumba hichi pia kuna tarakilishi nyingi zinazoonekana pamoja na ubao. Chumba hiki kinadhihirisha kuwa ni mahali pa kupokea mafunzo kama si ya kompyuta na ni mafunzo ya kawaida.

Mkebe uliobeba kalamu, kuna selotepu, chumba hiki pia ni chumba cha tarakilishi maana kuna tarakilishi ambazo ziko juu ya meza. Pia kuna kiti ya watu ya kukalia kumaanisha kuwa mahala hapo ni mahala pa kusomea na pia kuna maandishi yaliyoandikwa katika tarakilishi kuwa ni pahali pa kusomea mambo ya tarakilishi pekee yake.

Cheti iliyo na maandishi tunaona imeekwa kwenye ukuta; wamechora saa, na kando ya saa pia tunaona wamechora mnyama sungura. Juu ya cheti hiyo kuna vidoli vya watoto vya kuchezea pia vimechorwa katika saa hilo. Saa hii yenye imechorwa katika cheti hiki ni cha kufunzia ama cha mafundisho kwa watoto.

Viti na madawati ni vyombo muhimu katika shughuli ya masomo. Vilevile majadiliano ya makundi ni muhimu na bora baina ya wanafunzi. Hivyo basi wanafunzi kokote pale nje wanapaswa kujadiliana katika makundi ili waweze kuelewa kile ambacho mwalimu amefunza miongoni mwao.

Msichana mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyekundu iliyo na maandishi ya Kenya anaonekana juu ya mashua ndani ya maji. Inaweza kuwa msichana huyu anacheza au hata yumo safarini akitalii nchini Kenya.

Kijana huyu mlemavu ana kiu na azimio ya kupata elimu bora. Hivyo basi amejitokeza ili aweze kupata elimu na apate vyeti vyake pamoja na shahada zake. Ndiposa amejitokeza inavyodhihirika amebeba vitabu apate kusoma aweze kusoma na kupata elimu bora. Kama tunavyofahamu, elimu haina mwisho na kila mmoja wetu anapaswa kuelimika bila kuangalia maumbile yetu.

Chati iliyoandikwa tarehe na siku, siku hiyo ni siku ya jumatatu tarehe 24 Februari mwaka wa 2025. Kuna swali iliyoandikwa pale inayostahili kujibiwa. Juu ya chati hiyo kuna miezi kuna mwezi wa Aprili na mwezi wa Mei.

Darasani wanafunzi wanahitaji madawati, viti pamoja na vitabu ili kufanikisha masomo. Vilevile wanahitaji vyeti ili kusaidia katika kufunza na kuelewa.